Hii ni aina ya panzi wanaoweza kuishi kwa amani kama panzi wa kawaida, lakini wanapokuwa wengi na mazingira kuwa mzuri, hubadilika tabia na kuunda makundi makubwa yanayoruka kwa pamoja.

Hii ni chanjo ya MMR. Ni chanjo muhimu inayolinda dhidi ya ugonjwa tatu hatari, ukambi, matumbwitumbwi na rubela. Hutolewa kwa njia ya sindano na ina virusi vilivyodhoofishwa ambavyo huchochea mwili kutengeneza kinga bila kusababisha ugonjwa kamili.

Hapa naona mtu ambaye anatumia mtumbi kusafiri juu ya maji ya mto. Mtumbi ni chombo cha usafiri kinacho elewa juu ya maji inayotumika kusafiri, kuvua samaki, kubeba mzigo au kwa shughuli za terehe.

Huyu ni mtu aliyehitimu mafunzo ya utaalamu ya tiba na anayehusika na utambuzi, matibabu na uzuiaji wa magonjwa kwa binadamu anaitwa daktari. Daktari ana ujuzi wa kitaalumu wa kusaidia watu wawe na afya njema.

Hapa naona mtoto, mama na mtoto wake wakiwa hospitalini na daktari ambao wanaangalia afya ya mtoto au anasaidia kumtibu huyo mtoto mgonjwa yake, mgonjwa wake.

Wazee wawili wakiwa wanafukuza nzige waharibifu. Nzige waharibifu, ni aina ya dudu anayefanana na panzi lakini ana uwezo wa kuzaliana kwa wingi na kusafiri kwa madunku makubwa kutoka eneo moja hadi lingine na kuharibu mimea kwa kula majani, mazao na mimea yote.

Naona askari wawili ambao wako kwa jengo ambalo limeharibika au kiasi kikubwa kutokana na ajali, moto, mtetemeko la ardhi, vita, bomu au hata kubomolewa kwa maksudi.

Hapa ni mfuriko ni hali ambapo maji mingi huzidi kiwango cha kawaida na kufunika ardhi ,nyumbani au eneo ambayo kwa kawaida huwa kafu. Hii hutoka mara nyingi baada ya mvua nyingi au kujaa kwa mito.

Hapa nikama watu ambao wanasaidia watu ambao wako na ugonjwa wa upoozi, ugonjwa wa upoozi ni ugonjwa hatari inaosababishwa na virusi vya Polio ambavyo waadhiri humo hueneza.

Ni mtoto mdogo ambaye anapatiwa chanjo. Chanjo husaidia mwili kutengeneza kinga ya asili dhidi ya vimelea vya magonjwa ili mtoto asipate maambukizi au aweze kunyambamba kwa urahisi.

Huyu ni ng'ombe ambao amekufa kwa jangwa. Jangwa ni eneo kubwa la ardhi lenye ukame mwingi lenye mvua kidogo sana ama hata hakuna mavua na mara nyingi lina mchanga au mawe. Mimea ni chache sana na hali ya hewa huwa joto kali.

Hii ni eneo kubwa ya ardhi yenye mvua kidogo au hakuna kabisa na mimea michache.

vile naona kwa picha dawa iliyowekwa kwa chupa na zingine ziko hapo chini na imeandikwa vitamin D ni vitamini ambayo unaweza kupata kwa jua na hii dawa ukimeza unaweza kupata pia

DR Galazinga ni mganga wa kienyaji au mvunyaji wa mapenzi si daktari wa tibu la kisayansi au hospitali. Yeye hufanya kazi katika anga ya tiba ya jadi ya kiafrika.

Hapa ni jamii ndogo ya watu wanaoishi pamoja katika eneo la mashambani. Kawaida kijiji huwa na nyumba chache watu wanaofahamiana. Na shughuli kuu huwa ni kilimo, ufugaji au biashara ndogondogo.

Naona mtoto mdogo ambaye anasimama kando ya jengo ambalo limepata uharibifu kubwa kiasi cha kutoweza kutumika tena. Linaweza kuwa limeporomoka kabisa au sehemu kubwa imeharibika.

Hapa naona mtu au mgonjwa ambaye amefika hospitalini kwa daktari ya meno na huyo daktari anajaribu kumsaidia kumtegenezea hiyo jino au kumsafishia au kumng'oa pia.

Hii ni dawa ya kupulizia nguo kwa ajili ya kurahisisha kazi ya kupiga pasi, spray hii husaidia kuondoa mikunjo kwenye nguo, na kuzipa muonekano safi bila kutumia nguvu nyingi.

Naoana watu wawili, msichana mdogo na mama ambao wamevaa barakoa na huyo mama anaonyesha huyo msichana mdodgo vile kuosha mkono na kusafisha mkono wake.

Naona dawa ambayo imeandikwa vaccin amaril stabilise hii ni jina la kifaransa na chanjo ya homa ya majano ambayo imeamilishwa ili iweze kudumu mda mrefu bila kuharibika.

Hii ni tukio ambapo moto huanza ghafla, katika eneo fulani kama nyumba, msitu, kiwanda au gari, moto huu unaoweza kua mkubwa au mdogo, inaitwa kufukuza kwa moto.

Naona mama ambaye ako kwa hospitalini akiwa na daktari hapo akiwa anaangalia sikio yake. Ni kama huyu mama ako na shida hapo maskio na daktari anamsaidia kutibu au kuangalia shida yake.

Hapa naona mgonjwa ambaye akona shida mguu, kwa vile naona anateseka sana na anapiga nduru, na anaumia analala hapo kwa kitanda, na mamake anamsaidia.

Hii ni tangi la kawaida la kuhifadhi maji. Chombo kikubwa kinachotumika kushiklia au kuhifadhi maji kwa matumizi ya bura au ya watu kila siku na biashara au kilimo.

Naona daktari na mgonjwa wake na daktari anamfanyia mgonjwa mazoezi. Inaweza kuwa mazoezi ya moyo na mshipo ya damu kama mgonjwa akona shida ya kupumua ama akona shida mkononi.

Mtu ambaye amefika kwa daktari ya meno hiyo ni kama anang'oa meno yake au anasafisha na pia inaweza kuwa anamuwekea meno.

Hapa naona mkono ya mtu au vile inakaa mkono ya mama na huyo mama akona chupa ya dawa kwa mkononi, na akona karatasi kama imeandikwa vile kutumia hiyo dawa.

Hizi ni vitu vya zamani. Ni vifaa au vitu vilivyotengenezwa au tumika zamani, yaani vimekuwepo kwa muda mrefu. Vitu hivi vinaweza kuwa vya kawaida au vya thamani kutokana na historia, umri au kumbukumbu zilizonazo.

Hapa ni shuleni watoto aabao wako darasani na mwalimu wao anasimama mbele. Mojawapo wa wanafunzi anasimama hapo mbele ni kama anajibu swali ambayo ameulizwa na mwalimu wake.

Hii dawa hutumika kwa ajili ya kulinda mti wa mtiki dhidi ya magonjwa na wadudu hasa wakati wa ukuaji wake. Kwa kuwa mtiki mti wa thamani kubwa.

Vile naona hapa ni mwanamke ambaye alizaa mtoto kwa njia ya kawaida au uzazi. Huyu anaitwa pia mama wa damu au mama wa kiasili kwa sababu ndiye aliyembeba mtoto tumboni hadi wakati wa kujifungua.

Hii ni chanjo ya homa ya manjano. Ni chanjo inayomkinga mtu dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano, ambapo huenezwa na mbu wa aina ya Aedes . Ugonjwa huu unaweza kusababishwa homa kali, upele, kuharibu ini na hata kifo.

Chupa ambayo imeandikwa Ngiri sugu. Nigri sugu inamanisha nguruwe ndume wa porini mwenye tabia au maumbile ya kikatili au mzee asiyeweza kufungwa.

Watu wawilki ambao wanafanya kitendo cha kuwasilisha ujumbe mbele ya watu wengi kwa kutumia kifaa kinachokuza sauti kama kipaza sauti.

Hii ni dawa ya kupunguza maumivu, kuondoa homa na kupungza uvimbe. Ipo katika kundi la dawa linaloitwa NSAID na hutumika sana duniani kwa madhuni ya tiba ya muda mfupi.

Naona daktari ambaye ako na mkono wa aina ya dawa Bakta fight Hii ni aina ya dawa ya maji inayotumika kutibu mgonjwa yanayosababishwa na bakteria hasa katika mfumo wa mkojo na njia ya upumuaji.

Chanjo ya pamoja inayolinda dhidi ya magonjwa matatu ya virusi, ambapo ni Surua, Kupecha au Upumbe wa tizi za mate, na ubera, Surua ya kijani au Surua laini.

Hapa naona mwanammke ambaye akona mtoto yake .Ameleta mtoto kwa daktari , daktari anajaribu kuangalia ugonjwa ya huyu mtoto au kumtibu .

Ni kichanganyiko cha kemikali au asidi kinachotumika kutibu, kuzuia au kupunguza madhara ya ugonjwa au hali ya kiafya. Dawa inaweza kutumika pia kuboresha kinga ya mwili au kupunguza maumivu.

mtu ambaye anameza dawa ambaye imeandikwa nutrition ambaye inamaanisha lishe , lishe ni mchakato wa kupata na kutumia virutubisho kwenye chakula ili kuezesha mwili kufanya kazi vizuri

Hapa ni dawa za vidonge. Ni aina ya dawa zinazotolewa kwa umbo la mviringo au mstatili zikiwa ngumu na zimekauka ambazo humezwa kupitia mdomoni.

Hii ni aina ya vitamin D inayojulikana taalumu ni viirutubisho muhimu kwa mwili hasa kwa kuimarisha, mifupa ,meno na kinga ya mwili.

Naona mtoto mdogo ambaye ako hospitalini anakaa chini anaongoja daktari. Ni kama daktari anatengeneza sindano au dawa ya kumpea huyu kijana.

Hapa ni hali ambapo njia au barabara yamejaa maji na yaweza kuwa kutokana na mvua kubwa ama mafuriko maji kutoka mfereji au bomba lakini hii ni kubwa sana nikama ni maji ya mfuriko.

Hii ni kitendo cha kupuliza dawa shambani kwa kutumia vifaa maalum ili kulinda mimea dhidi ya wadudu, magonjwa au magugu.

Watu wawili mojawapo ni daktari ambao amefika kwa mjini ni kama amefika kwa masai. Huyu ambae anakaa karibu yake anavaa mavazi ya wamaasai, kitu ambaye anavaa kwa shingo, koonini, kichwa, kila mahali. Ni kama anamsaidia kuwatibu na kuletea madawa.

Hii hapa naona meza ambayo imewekwa, chupa nyingi juu yake, na hiyo chupa ni kama ya, chupa ya dawa, hapo mbele naona chupa ambaye inatumika hospitalini kuekwa dawa, na zingine za maji.

Hapa naona watu wanne, wawili wakiwa wanawake, na wote wanne wanavaa barakoa, wawili wanaosha mkono ni kama wanaonyesha.

Naona dawa ambayo imeandikwa Core Suplement Pack , Core Suplement Pack ni kifurushi cha virutubisho ambavyo kwa kawaida zinalenga kusaidia afya ya msingi ya mwili mzima. Iki kifurishi huwa na mchanganyiko wa viturubisho muhimu vinavyotumia kila siku kwa ajili ya kusaidia .

Hii ni vitu vya kitamaduni ambavyo vimetumika na jamii ya wamaasai kwa vizazi vingi. Vitu hizi zinaonyesha utamaduni maisha na historia ya jamii hiyo na hali na historia inayopatikana Kenya na Tanzania

Hii ni tendo la kunawa mikono kwa maji na sabuni ili kuondoa uchaafu, vijidudu na bakteria vinanvyosababisha magonjwa.

Mama ambaye ako kwa daktari wa meno. Daktari wa meno ni mtaalumu wa afya aliyehitimu tibu ya meno na kazi ya ni kutibu, kusafisha, kurekembisha, kung'oa au kupandikiza meno.

Azomax ni jina ya biashara la dawa ya anti-baotiki inayojulikana kwa jina kitaalumu kama Azithromycin. Hii ni dawa inayotumiwa kutibu maambukizi yanayosababishwa na bacteria .

Naona mama mgonjwa ambaye analala hapa kitandani hapo hospitalini akiwa na daktari wa meno. Inaeza kuwa anamsaidia kusafisha meno au kung'oa meno ambaye inamuuma.

Dawa ya headache solution ni dawa ya maji inayotumika kutuliza maumivu ya kichwa inayopatikana katika maduka ya dawa au kwa mawakhala wa bidhaa za tiba mbadala.

Hapa naona mwanamke ambaye amefika kwa daktari ya meno, na daktari wawili wanaangalia meno yake, ili kusafisha hio meno, au kung'oa meno.

Naona dawa ambayo imeandikwa folic acid and iron . Hiyo inamaanisha ni aina ya vitamin B ambayo ni muhimu sana katika mwili kwa ajili ya kutengeneza seli mpya au kuzuia kasoro za kuzaliwa kwa watoto wachanga.

hii ni dawa ya kinga inayotolewa hili kuzuia magonjwa matatu makali ya virusi ambayo ni sururu, inamkumu na rebula .

Hapa naona wanawake wawili. Mmoja ako na mtoto mdogo na mwangine ni daktari anamsaidia kutibu au kuangalia shiday ya huyo mtoto.

MMR ni kifupi vha maneno matatu measles, mumps na rubela ambazo ni magonjwa ya kuambukiza yanayojulikana kwa chanjo moja inayoitwa MMR

Huu ni mtu aliopata mafunzo maalum ya kuzima moto kuokoa maisha na kukabiliana na dharura za moto au maafa mengi mengine.

Naona mama ambaye ako hospitalini, akikaa kwa kitanda akiwa na mtoto mdogo mkononi, ni kama amejifungua sasa hivi.

Hapa naona aina ya dawa ambayo imeandikwa Nordic Naturals . Hiyo Nordic Naturals ni kampuni inayojulikana duniani kwa kutengeneza viambato vya afya za Omega Three hasa mafuta ya samaki ya chini ya sumu.

Hapo naona vifaa vya kitabibu hasa kuna sindano au chupa ya chanjo yenye maandishi MMR Vaccine na kuna kiboksi cha kijani cha chanjo kilichoandikwa Measles na kuna karatasi ya maelezo inayoeleza umuhimu wa chanjo hiyo.

Hapa ni mahali watu wanatumia kunawa mikono kabla ya kukula au kabla ya kufanya ibada kama vile sala, kufanya uudhu na mambo kadhalika.

Hapo naona ni mkulima, ambaye ananyunyizia dawa shambani kwa kutumia vifaa maalum. Inaweza kuwa kulinda mimea dhidi au dudu au kuzuia au kuangamiza magonjwa ya mimea na inaweza kuwa madhubiti maguuguu.

Vile inaonyesha picha ni mtu ambaye anakaa mahali na vitu zake za zamani kama pembe na vitu ingine ambayo ni kama anatumia daktari, kama anatumia kutibu watu. Ni vitu za zamani na vitu ingine hapo, watu wakitibiwa anatumia, daktari kutoka Kitui.

Kwa vile naona hapa ni mafuriko, mafuriko ni hali ambapo maji mengi yanajaa na kufunika maeneo ya ardhi ama barabara na mashamba au makaazi ya nyumbani, baada ya mvua kubwa au maji unaeza pita kiasi.

Katika picha hii, naona daktari ambaye anapatia au kumdunga sindano mtoto mdogo au kumpatia chanjo akiwa na mama yake.

Vile naona hapa ni hospitali. Daktari na mgonjwa ambao wanakaa hapo na daktari anaangalia mgonjwa macho yake. Ni kama mgonjwa ako na shida ya macho na daktari anamsaidia au anamtibu.

Hapa naona watu ambao wanaangalia jengo lililoaribiwa au majengo yalilobomolewa. Hii ni jengo lililoharibiwaa kabisaa au kwa sehemu kwa sababu ya majanga kama vita, moto, tetemeko la ardhi, mafuriko au uharibufu wa kibinadamu.

Hii ni dawa, dawa ambayo inaandikwa single dose, measle mumps hiyo kwa kiswahili inamaanisha dosi moja ya chanjo dhidi ya surua na matumbwimbwi.

Hapo kwa picha inaonyesha mama na watito ambao wanachota maji kutoka mfereji mmoja kama wametengenezewa mfereji mmoja kwa hii rural area wao.

Inaonyesha mama ambaye amejifungua sehemu hiyo na ako na mtoto yake mdogo hapo hospitalini wakiwa anakaa hapo kwa kitanda yao.

Ninaona dawa ,dawa hiyo ambayo limeandikwa NATURE'S BOUNTY ,hiyo ni jina la kampuni maarufu ya Merikani inayotengeneza na kuuza vilitumbishu ya afya. Na hiyo inamanisha asili neema.

Naona mzee aliyevaa koti jeupe kama daktari au tabibu wa jadi, akiwa na anashughulika na sanduku lililojaa vitu mbalimbali. Sanduku la plastiki au chupa linaloonekana kuwa la kuhifadhia dawa au vifaa vya tiba. Ndani ya sanduku hilo kuna virusi vidogovidogo vilivyofungwa kwa plastiki au karatasi nyeupe.

Kakita hii picha naona dawa ambayo iko hapa kwa chupa ndogo na sindano ndogo ambayo inakaa ya watoto wadogo.

Kwa vile naona hapo kwa picha, naona daktari ambaye amevaa miwani, na akona dawa mkononi, na anaweka dawa yake kwa sindano. Ni kama anamdunga mgonjwa, na kuna wengine wamepanga laini, hapo nyuma yake.

Hii picha inaonyesha watu watatu, mmoja wao ambaye anavaa sare ya daktari wakiwa na mask ni kama ni wakati wa ile virusi vya korona, wanaongea kuhusu afya.

Kwa hii picha inaonyesha dawa, dawa na sindano ambayo inatumiwa kutibu watu na kuwapatia watu na kwa hiyo dawa imeandikwa measles, mumps na rubella vaccine na kuna dawa ingine ambayo imewekwa kwa chupa hapo chini.

Vile naona hapa ni njia ambayo ilikatwa na maji, maji mingi sana na watu wengine wako hapa wanasaidia wengine kupita hiyo njia wakitumia mgongo yao kubeba hao watu.

Inaona hapa ni mama ambaye aliyekuwa anafua nguo awe amemaliza na akaniika nguo yake kwa kamba sai anachota maji kwa tungi.

Hapa na, naona daktari ambaye anataalumu na mtu mwenye tatizo la kiafya, au mtoto yake ako na tatizo ya kiafya, yani mwili wake hauna hali ya kawaida na anahitaji msaada wa kitabibu.

Kwa vile naona hapa ni daktari watatu, hapo wako kwa chumba cha upasuaji ambapo ni kama wanasaidia mtu ama mama kujifungua ama wanafanya upasuo kumkatia kitu ama kusaidia shida ambapo imetokea hapo kwa tumbo.

Hapa vile tunaona ni mgonjwa na daktari. Na huyo daktari anajaribu kuona shida ama kutambua au kutibu na kuuzia mgonjwa kwa huyo ugonjwa.

Hapa naona madaktari ambao wako kwa kazini. Ni kama wako hapo ndani ya chumba cha upasuaji. Ni wanafanya operesheni ama wanasaidia mama ambaye anajifungua.

Naona watu ambayo wanafanya kazi nzuri ambaye ni kusafisha mazingira na kutoa chafu kwa mazingira ambayo inaweza hiyo chafu inaweza leta ugonjwa.

Vile tunaona hapo ni jengo liloporomoka, ni jengo ambalo limeporomoka au limeanguka chini kwa sababu inaweza kuwa hiyo sababu ni ujenzi mbovu, mvua nyingi au mafuriko.

Hapa naona watu wengi ambao wamekaa na ni kama kuna mkutano, na wote wanavaa barakoa, ni kama ni wakati wa virusi vya korona. Watu wengi wamefanya hapa kuongea na wako na mkutano.

Kwa vile naona kwa picha ni vitu ambao watu wa zamani walikuwa wanatumia. Aidha kuweka maji au maziwa na walikuwa wanatengeneza kutoka mti.

Hapa inaonyesha dawa, dawa ambayo imeandikwa Azithromycin tablets. Azithromycin ni aina ya antibiotiki, dawa ya kuua bakteria, inayotumika kutibu maambukizi mbalimbali yanayosababishwa na bakteria.

Hapo unaona mtu ambaye amesimama juu ya ako juu ya mjengo . Na hapo nyuma yake kuna kitu ya kueka maji ambayo inaitwa tank .Ni kama wako na ushirikiano na hiyo mambo na maji wana kampuni ya maji.

Mgonjwa amepata injury au amegongwa hapo kwa kichwa. Analala kwa hospitali na anaekewa bandage kwa kichwa na akapatiwa sindano hapo kwa mkono.

Naona daktari ambaye anapatia mama sindano ya bega. Nayo bega ni sindano inayochomwa kwenye bega kwa madhumuni ya tibu au kinga. Hiyo ni sehemu mzuri kwa sababu ina misuli mikubwa kuruhusu dawa kunyozwa haraka na hupunguza hatari ya madhara kwa masiku.

Hapa naona njia au barabarani ambayo imejaa maji. Maji ya mvua imekuja mingi na ikajaa hapo kwa barabarani na watu wanasaidiana kuvuta magari au bodaboda zao kupita hiyo njia.

Hii picha inanionyesha ya kwamba daktari ambaye ako na mteja wake ambaye anatibu wako hapo kwa laboratory anatibu mama.

Vile naona hapa picha ni daktari daktari ya wanyama na hapa amekuja atibu au kuangalia shida ya ng'ombe vile naona anaweka kituko kwa yake ili kujua kuna shida ya wapi

Kwa hii picha inaonyesha mtu mgonjwa ambaye analala kwa hospitali kitandani na daktari ako upande yake anamsaidia mahitaji yake na anamsaidia mgonjwa.

Hii ni krimu au mafuta laini yenye kiambato cha CBD inayotumika kupaka juu ya ngozi kwa madhumuni ya kupunguza maumivu ya mwili.

Hapo naona watoto watatu ambao wanavaa sare ya shule na wako hapo mfereji na kunawa mkono. Ni kama inaonyesha watu usafi ama vile ya kunawa mikono na wako na sabuni yao hapo juu.

Huyu hapa ni nzige wa jangwani. Ni aina ya wadudu anayesafiri kwa makundi makubwa na kula uzao kwa haraka, na hivyo husababisha uharibifu mkubwa kwa mimea na njaa.

Naona watu watatu ambao wamevaa fulana ambao imeandikwa siku ya kuskia duniani. Ni kama wanasaidia watu ambao wako na shida ya kuskia na shida ya maskio.

Hapa inaonyesha dawa na sindano na hiyo dawa imeekwa kwa chupa na chupa imeandikwa yellow fever ni virusi ambalo lilikuwa inasumbua watu karibuni.

Vile naona kwa hii dawa, ni ya, jina ya hii dawa ni vidonge vya Azithromycin. Ni aina ya dawa ya antibiotiki inayotumika kutibu maambukizi ya bakteria katika sehemu mbalimbali za mwili.

Hapa ni hopsitalini na daktari ambayo anavaa mask na anatibu mama na wengine wanasimama kando yao wakiongonja uasaidizi.

Kwa hii picha inaonyesha mtoto ambaye anapakiwa rangi kwa kidole yake ambaye inamaanisha ametibiwa na akapatiwa sindano ya polio.

Hapa ni hospitalini, kuna hapo kwa picha ni mama ambaye ameleta mtoto yake hospitalini n a daktari anatibu au anasaidia mama kuona huyu mtoto shida yake au kumpatia dawa ifaavyo.

Hii picha inaonyesha mama ambaye ako hospitalini na mama yake mdogo. Na kuna watu wengine wanasimama karibu yake. Inakaa ni watu wa hospitali, wafanya kazi wa hospitali ama ni viongozi ambao wamekuja kuona hali ya mama.

Hapo ni matunzo ya afya ya meno ya teeth . Hapo ni mchakato wa kuangalia na kutunza meno yako hili kuzuia kuoza kwa meno au kuzuia mgonjwa wa teeth .

Katika picha hii naona vitu vinavyokuwa vya jadi au vinavyohusia na usiri au mazoea ya ushirikiani. Hivi ndivyo baadhi ya vitu vinavyoonekana, kuna chupa ndogo zilizofungwa kwa vitambu, pia kuna vitambaa vieusi, vieupe, na vitu vingine vinafaa na irisi au helasimu.

Kwa hii picha ni daktari ambayo anatibu mtoto mdogo au anaangalia afya yake kando yao ni mzazi wa mtoto na wako hospitalini.

Hapa inaonyesha maji ya mvua yaliyojaa ama yanayotirika barabarani. Hii hutokea mvua ikinyesha sana na mifereji ikishindwa kuyachukua. Maji hakusanyika katika barabarani.

Vile naona kwa hii picha naona mama ambaye ameleta mtoto yake hospitalini na ambaye anaangalia afya yake na vile afya yake iko na kuna daktari hapo anamsaidia mama kutibu mtoto yake mdogo.

Vile naona kwa hii picha ni mama ambaye ako na dawa mkononi, na hiyo dawa inaonyesha alama ya virusi vya korona. Hapo imeandikwa covid cure , ni kama hii dawa ni dawa ya virusi vya korona.

Hapo naona daktari wa meno, daktari huyo ni mtaalamu wa afya aliye bobea katika matibabu, pia anaokekana kuwa muuzaji na mshauri wa magonjwa ya meno.